Dawa ya kuua viroboto kwa wanyama kama mbwa na paka, imehifadhiwa kwenye kichupa chenye ujazo wa mililita thelathini, ikiwa salama kwa matumizi ya mifugo ya nyumbani. Maelezo ya matumizi, kipimo sahihi pamoja na tahadhari muhimu, vimeandikwa kwa ufasaha kwenye boksi lake ili kumsaidia mfugaji kuitumia kwa ufanisi na usahihi.

Taktiki ni dawa ya maji inayotumika kutibu mange kupe na chawa kwa mifugo kama Ng'ombe kondoo na nguruwe. Hutumika kwa kuchanganya na maji kwa kipimo maalumu, kisha kunyunyiziwa mwilini na itatoa matokeo bora endapo itatumika kwa usahihi kulingana na maelekezo ya kitaaluma.

Katika chumba kinachoangaza vizuri kuna meza kubwa yenye viti vilivyozunguka ambapo dawa za aina mbalimbali za mifugo zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza hiyo pamoja na chupa za maji. Hali inayoashiria maandalizi ya huduma bora kwa wanyama.

Dawa maalumu ya kutibu kuku imefungwa kwenye pakti ya gramu mia moja, na pia hupatikana kwenye kikopo kidogo chenye mfuniko wa kuzuia hewa. Ndani yake kuna maelezo kamili ya jinsi ya kutumia, ikielekeza dozi sahihi na muda wa matumizi.

Vidonge vya dawa inavyotumika kuondoa minyoo kwa mbwa na wanyama waliofugwa, vipo kwenye boksi pamoja na maelezo ya matumizi yake, pia ni salama na inasaidia kuboresha afya ya wanyama kwa haraka, ikimsaidia kupona na kuzuia matatizo mbalimbali dhidi ya maradhi hayo.

Dawa ya kutibu minyoo kwa wanyama kama ng'ombe, mbuzi na kondoo imehifadhiwa kwenye boksi la rangi ya machungwa na nyeupe ikiwa na maandishi ya wazi yanayoeleza matumizi sahihi, ndani kuna kijitabu chenye maelezo ya dozi kulingana na aina ya wanyama na uzito wake.

Dawa maalumu ya kuimarisha afya ya kuku, wanaodhohofika kwasababu ya joto, magonjwa au baada ya chanjo. Ipo kwenye kifungashio maalumu, yenye uzito wa kilo moja yenye mchanganyiko wa vitamini, madini na sukari ya kuongeza nguvu.

Mbele ya duka kuzaa la pembejeo za kilimo, lime wekwa bango kubwa lenye maandishi "agrovet" linalovutia macho ya mpitaji. Bidhaa mbalimbali za kilimo zime pambwa kwa mpangilio mzuri zikiwa zinaonekana kwa mbele, pia ni ishara tosha kwamba hapo ndipo mahali sahihi kwa kupata suluhisho ya changamotoa za kilimo.

Kwenye shelfu zimepangwa dawa mbalimbali za mifugo zilizowekwa kwenye vifungashio vya aina kila kifungashio kikiwa na maelezo ya matumizi yake jambo linalomwezesha mfugaji kuchagua na kutumia dawa kwa usahihi ili kulinda afya na kuongeza uzalishaji wa mifugo yake.

Katika kiwanda cha "FEA", wafanyakazi wawili waliovaa sare na vifaa kamili vya usalama, wanaendelea na kazi ya uzalishaji wa mbolea. Wakitumia mashine maalumu kuweka mbolea hiyo kwenye viroba vyeupe, tayari kwa matumizi ya mashambani katika kuongeza mazao ya kilimo.

R-WORM, dawa ya kuondoa minyoo kwa mifugo kama ng'ombe, mbuzi, kondoo na farasi. Husaidia kuimarisha afya ya wanyama kwa kuondoa maradhi hatari tumboni, kuboresha ukuaji wao, kuongeza uzalishaji wa maziwa. Pia ni salama hata kwa wanyama wajawazito pamoja na wanaonyonyesha.

Ndani ya duka la kuuza dawa za mifugo na pembejeo za kilimo, muuzaji anamhudumia mwanamke aliyevaa gauni nyekundu, kwa na tabasamu la kirafiki. Bidhaa zikiwa zimepangwa kwa utaratibu na huduma inaonyesha kujali, ikiwa ni ishara ya mahali hapo mkulima kupata suluhisho la mahitaji ya shamba na mifugo kwa wakati mmoja.

Frontilaini plasi ni dawa ya kutibu mbwa wadogo inayotumika kutokomeza vijidudu vya mbwa na minyoo na kunyonya damu, ipo kwenye kifungashio cha rangi nyeupe, chenye maandishi meusi na meupe, na maelezo ya matumizi yameandikwa kwenye pakiti.

Salutempet ni antibiotic ya asili kwa wanyama kama mbwa na paka iliyopo katika chupa ya mililita sitini na hutumika kutibu maambukizi kwa usalama bila madhara ya kemikali pia maelezo kamili yameandikwa kwenye boksi ili kuhakikisha utumiaji sahihi na usalama kwa mnyama.

Mzalishaji wa dawa za mimea na mifugo ameleta suluhisho kwa wakulima na wafugaji, kwa kuwasaidia kutatua changamoto mbalimbali kwa lengo la kuboresha afya ya wanyama na kuongeza uzalishaji wa kilimo na ufugaji.

Dawa ya Pet D Inayotumika kutibu paka na mbwa, ipo kwenye boksi lililojaa vidonge, ikijumuisha maelezo ya matumizi, yaliyoandikwa wazi ili kurahisisha, utumiaji salama na sahihi.

Wafanyakazi wa kampuni ya alabodega wanawake wawili na wanaume mmoja wamesimama kutabasamu huku wakiwa wamevalia fulana wawili wamevaa tisheti nyeusi na mmoja akiwa amevaa tishiati nyeupe, kila mmoja wao ameshika bidhaa zinazozalishwa kiwandani zikiwa zimefungwa vizuri kwenye viroba wakionyesha ubora wa umakini unaoiweka katika hatua za ulezi uzalishaji wa mbolea.

Agrovet Wakulima Mashinani Limitedi inatoa pembejeo za kilimo na mifugo, mbolea, mbegu, chakula cha wanyama huku ikitoa ushauri wa kitaalam ili wakulima mashinani wapate huduma bora, karibu, na kwa ufanisi.

Chupa ndogo yenye ujazo wa lita moja ya dawa imetengenezwa mahususi kupambana na kupe na utitiri kwenye mifugo kama mbuzi na ng'ombe, pia husaidia kuzuia magonjwa hatari yanayoletwa na wadudu hao hivyo kulinda afya na kuongeza uzalishaji wa wanyama kwa ufanisi .

Katikati ya shamba kubwa la biashara mazao yaliyopandwa kwa mistari yamekomaa kwa kuvutia, matikiti maji yakiwa yameiva tayari kwa kuvunwa na kusafirishwa sokoni, huku mahindi yakiendelea kukua kwa afya nzuri yakiongeza uzuri wa matumaini wa mavuno bora.

Katikati ya shamba la mazao ya biashara lililostawi vyema, rangi ya kijani kibichi inayovutia imetawala ikionyesha afya na nguvu ya mimea. Hali inayoashiria kuwa mazao haya yamekaribia kukomaa tayari kwa mavuno ambayo yanaleta faida kubwa kwa wakulima na kukuza uchumi wa maeneo hayo.

Wakulima wawili wa kiume wakiwa katikati ya shamba kubwa la mazao ya biashara, mmoja amevaa tisheti ya mistari meupe na mekundu na mwengine ya rangi ya machungwa, wanaendelea kuvuna kahawa zilizokomaa kwa uangalifu na kuziweka kwenye kikapu tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni. Huonyesha hatua muhimu katika mchakato wa uzalishaji na usambazaji wa mazao ya biashara.

Mkulima mwanaume aliyevaa tisheti ya bluu bahari, akiwa katikati ya shamba la mazao ya biashara, akichuma kahawa zilizoiva vizuri tayali kwa kupakiwa kwenye magunia na kusafilishwa hadi sokoni kwa ajili ya kuuzwa, huku mazingira ya kijani yakionyesha kustawi mazao kila thamani.

Katikati ya shamba kubwa la mazao ya biashara mkulima mwanamke amebeba beseni la kuhifadhia mazao kwa mkono mmoja huku mkono mwingine akichuma kahawa zilizo komaa kwa uangalifu mkubwa, anajitahidi kuhakikisha ubora wa mavuno yake ili kuongeza thamani na kupata faida katika biashara ya kilimo.

Katika shamba kubwa la mazao ya biashara yaliyokomaa na kustawi vizuri, wakulima wakiweka miti kwenye migomba yenye mikungu mikubwa ya ndizi ili kuimarisha maisha ya mimea hiyo, msaada wa miti husaidia kuzuia kuanguka kwa mimea na hivyo kuimarisha kuvuna mazao hayo kwa ufanisi na kuhakikisha ubora wake.

Katika shamba la mazao ya biashara lililostawi vizuri, miche ya mipapai imejaa matunda mengi yaliyokomaa, ikionyesha dalili ya uzalishaji mzuri. Mazao sasa yamefikia hatua ya kuvunwa na kusambazwa sokoni, kwa ajili ya kuongeza kipato cha mkulima.

Katikati ya shamba kubwa la mazao ya biashara mavuno yaliyovunwa yamekusanywa kwa utaratibu na kuwekwa pamoja juu ya ardhi tambarare iliyosafishwa vizuri baada ya mavuno, karoti zilizoiva vizuri zenye rangi ya machungwa inayong’aa zimepangiliwa kwa umaridadi tayari kwa kusafirishwa sokoni.

Katikati ya shamba kubwa lililostawi vizuri, mimea ya mazao ya biashara imeota kwa mpangilio mzuri, huku miti ya kahawa ikiwa imejaa matunda yaliyokomaa na kuiva kikamilifu. Mandhari ya kijani kibichi inang'aa chini ya mwanga wa jua, ishara ya kuwa msimu wa mavuno umefika.

Wakulima wanawake wakiwa katikati ya shamba kubwa lenye mandhari ya kuvutia. Wanavuna kwa bidii mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri aina ya kahawa, wakiyaweka kwa uangalifu tayari kupelekwa nyumbani kwa ajili ya kukaushwa, kisha kusafirishwa sokoni ili yaweze kuuzwa na kuchangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi.

Pembeni mwa uzio wa nyumba kuna mimea iliyostawi vyema, ikiashiria kuwa inapokea maji ya kutosha na mbolea bora, hali inayochochea ukuaji mzuri wa mazao hadi kufikia ukomavu, tayari kwa kufungwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara ili kuchangia maendeleo ya ustawi wa jamii.

Katikati ya shamba kubwa lenye mpangilio mzuri, mazao ya biashara yameshamili na kuiva, yakionekana yenye afya na rangi ya kuvutia. Nyanya zenye ukomavu wa kutosha zimesambaa shambani, zikiwa tayari kuvunwa na kusafirishwa kuelekea sokoni kwa ajili ya mauzo, ishara ya kilimo chenye mafanikio.

Wakulima waliomaliza kuvuna mavuno yao, wanayapanga kwa ustadi mazao yao ndani ya vikapu vilivyoandaliwa maalumu kwa ajili ya kuuzia. Kila kifaa kinajazwa kwa uangalifu, hoho zenye rangi ya kijani kibichi zikipangwa kwa mvuto unaoleta hamasa ya manunuzi.

Wanaume wawili wamechuchumaa katikati ya shamba kubwa la mazao. Pia kukiwa na nyanya zilizokomaa. Mmoja akiwa ameshikilia nyanya mkononi mwake huku mwingine akiwa anaonyesha kwa mikono, na kuzungumza taratibu kujadili jinsi gani mazao hayo yalivyokuwa yamekomaa.

Katika shamba kubwa mkulima mwanamke aliyevaa mavazi ya kawaida, amesimama kwa fahari akiwa ameshika chombo kilichojaa mazao ya biashara hasa kahawa iliyoiva, tayari kabisa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo na kupata kipato kutokana na jasho lake.

Mwanaume mkulima amevaa mavazi ya kawaida na mabuti ya shambani, ameegemea rundo la makabichi aliyovuna hivi punde. Mazao yakiwa yamepangwa kwa uangalifu tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Mwanamke mkulima amesimama katikati ya shamba la mazao ya biashara akiangalia kwa makini kuona mazao yamekomaa na yako tayari kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni ili kujipatia kipato cha familia yake.

Wakulima wanawake pamoja na wanaume wanavuna mazao ya biashara shambani, wakiyakusanya kwa uangalifu na kuyaweka kwenye ndoo, wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida, huku wameinama na kushikilia majembe wakisharikiana kwa ukaribu, kuhakikisha kila zao linahifadhiwa vizuri.

katikati ya shamba kubwa wakulima wanaume wameshika majembe wakichimba viazi vilivyokomaa ardhini, wengine wakivikusanya na kuviweka sehemu moja kwa mpangilio mzuri tayari kuvipeleka sokoni. Kila mmoja anafanya kazi kwa bidii na umoja, huku jua likiwapiga wakionekana kuwa na furaha kwa mavuno waliyoyapata.

Katikati ya shamba kubwa wakulima wameshika majembe wanachimba na kuvuna mazao kwa bidii. Wengine wanakusanya viazi mbatata vilivyokomaa sehemu moja tayari kwa kupelekwa sokoni. Kazi inayoonyesha jitihada za wavunaji katika kuhakikisha mavuno yanahifadhiwa na kuuzwa kwa wakati unaofaa.

Katikati ya shamba, mkulima aliyevaa mavazi ya kawaida na buti za shambani, amenyoosha mikono kuvuna mazao yaliyokomaa vizuri. Mapapai yaliyokuwa yameiva kikamilifu na sasa yameandaliwa kupelekwa sokoni, ili kupata kipato na kuwahudumia wateja.

Katikati ya shamba kubwa la mazao ya biashara, mazao mengi yamekomaa na kuiva kabisa mengine, yakiwayameanguka chini ishara tosha kuwa yamefikia hatua yakuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kupata faida.

Katikati ya shamba la kijani kibichi, wakulima wameketi kwa utulivu chini ya kivuli cha mti, wakichambua kwa umakini zao la biashara aina ya kahawa, walilovuna kwa jasho lao. Kila punje inachunguzwa kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha linakidhi kiwango cha juu cha ubora, kinachohitajika sokoni.

Mkulima wa kiume yupo katikati ya shamba kubwa lililojaa mipapai iliyokomaa, amechuchumaa karibu ya mti mmoja, huku mikono yake miwili ikishikilia matunda yaliyo stawi vizuri, tayari kuyavuna kwa uangalifu ili yaende sokoni au kutumia nyumbani.

Wakulima wa jinsia mbalimbali wamebeba ndoo zilizojaa mazao ya biashara, huku wengine wakijitua kahawa kichwani wakiashiria kutoka shambani, ikiwa ni ishara ya uvunaji uliokamilika na sasa wakiyahifadhi katika sehemu maalum kwa ajili ya kusafirisha kuenda sokoni.

Mazao ya biashara yakiwa yameanikwa juani kwa ajili ya kukauka, pia mkulima akiwa ameshika mahindi matatu mkononi, akionyesha kuwa yameandaliwa tayari kwa kupukuchuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mkulima yupo katikati ya shamba ameinama kidogo, huku mkono mmoja ukivuna nyanya na mkono mwingine umeshika chombo kwa ustadi. Akifanya kazi kwa umakini ili kuvuna mazao ya biashara.

Wakulima wakiwa kati kati ya shamba kubwa wanavuna mazao ya biashara aina ya viazi mbatata. Baada ya kuvuna, wameya weka mazao hayo chini moja kwa moja kwenye ardhi wakiya kusanya kwa makini kabla ya kuya safirisha kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mkulima amesimama katikati ya shamba lililostawi vizuri, akiwa tayari amevuna sehemu ya zao la shamba lake. Na kuiweka kwenye ndoo huku mkono wake mmoja ukiwa umebeba mabaki ya mavuno, akitabasamu kwa kuridhika na matokeo ya jitihada zake.

Mkulima mwanaume akiwa katikati ya shamba kubwa la mazao ya biashara, kwa ajili ya kukagua makabichi hayo kama yamekomaa, aweze kuvuna na kuyapeleka sokoni kwa mahitaji ya jamii, ambayo hutumika kama chakula na huupatia mwili virutubisho.

Wakulima wa jinsia mbalimbali wanapanga kwa ustadi mazao ya biashara kwenye maboksi ya mbao, huku akichagua kwa uangalifu nyanya zilizoiva na ambazo bado hazijaiva, wakijiandaa kuzipeleka sokoni kwaajili ya mauzo na usambazaji bora.

Wakulima wawili wamesimama mbele ya mazao ya biashara yaliyopangwa vizuri ardhini, wakiwa wamevaa makoti ya bluu na mabuti ya shambani, huku kila mmoja akiwa ameshika panga mkononi; wanaonekana wamechoka lakini wameridhika, ni wazi wamemaliza kazi ngumu ya siku na sasa mavuno yao, yako tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima alievaa mavazi ya kawaida pamoja na mabuti ya shambani, yupo katikati ya shamba kubwa lenye mazao mengi, huku akishika mimea kwa mkono anachunguza kwa makini kama yamekomaa na pia tayaribkwa kuvunwa; hivyo anajua kuvunwa kwa wakati mzuri ni muhimu, ili kupata mavuno bora ambayo badae yanapelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kupata kipato.

Wakulima wanawake na wanaume wakiwa wanasaidiana kwa bidii kupanga ndizi zilizokomaa zenye rangi ya kijani kibichi na kutia kwenye maboksi ya mbao tayari kwa kupelekwa sokoni. Bidhaa hizo hutumika kama chakula kikuu nyumbani vinatoa lishe muhimu kwa familia na jamii pia.

Wakulima wapo katikati ya shamba wakikusanya mazao ya biashara aina ya karoti, kisha kuyaweka kwenye kiroba tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni au nyumbani, wakitumia mbinu za kisasa ili kuhakikisha mavuno bora.

Katikati ya shamba kubwa, wakulima waliovaa sare wanakata mashina ya mahindi yaliyokomaa na kukauka. Baada ya kukata, wanayaandaa mazao hayo kwa usahihi ili yapelekwe sokoni. Kazi yao ni kuhakikisha kila kitu kinahifadhiwa vizuri kabla ya kusafirishwa.

Mkulima amepanga mazao yake ya biashara kwenye tambarare, ili yakauke haraka na kukusuliwa kwa urahisi. Hatua inayoongeza ubora wa kulinda nafaka dhidi ya magonjwa, hivyo jamii kutumia nafaka hiyo kwa njia salama.

Katikati ya shamba kubwa wakulima wanaume waliovaa mavazi ya kijani wakiendelea kushirikiana kwa bidii kuvuna mahindi yaliyokomaa na kukauka, wameshika mapanga mikomo mwao wakikata mashina kwa ustadi na kuyakusanya kwa uhalifu wakionyesha uzalendo wa kazi ya kilimo inayochangia usalama wa chakula na maendeleo ya jamii.

Mimea imepandwa kwa mstari kwa utaratibu maalumu unaonesha uangalizi wa Hali ya juu, huku mabomba ya umwagiliaji yaliyowekwa katikati ya mistari hiyo ilikuhakikisha, mazao yanayafikiwa kwa usahihi mpango unaoakisi juhudi za wakulima, kutumia mfumo wa kisasa kuongeza uzalishaji kwa ufanisi na uhakika.

Katikati ya shamba kubwa linaloonekana kuwa na rutuba ya kutosha, mimea imestawi vizuri, imesimama kwa ufanisi, majani yake yakiwa ya kijani kibichi, huku mfumo wa umwagiliaji wa kisasa ukitoa maji kupitia mabomba madogo yaliyoegeshwa moja kwa moja kwenye mashina ya kila mmea, kuhakikisha kila mmoja unapata unyevu unaohitajika kwa ufanisi au ustawi bora.

Wakulima wamekusanya nyanya zilizovunwa, na sasa wanazipakia kwenye matenga kwa uangalifu, tayari kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa au kwa matumizi ya nyumbani

Wakulima wakiwa katikati ya shamba lililopandwa kwa ustadi wanakagua mimea na kuvuna mazao yaliyokomaa, mazingira haya yameandaliwa kwakutumia mbinu za kilimo cha kisasa zinazosaidia kupata mavuno mengi, kwa kutumia ardhi na maji kwa ufanisi.

Ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha, wakulima wanatengeneza mbinu ya kisasa ya kuotesha mimea kwenye makopo maalumu. Kila mmea unahudumiwa kwa uangalifu ukipata virutubisho na maji na mazingira sahihi ya ukuaji. Teknolojia hii inalenga kuongeza kasi ya ustawi na kuhakikisha ubora wa mazao.

Katikati ya shamba kubwa lililopandwa kwa ustadi wa hali ya juu, mimea ya aina mbalimbali imeota kwa mpangilio mzuri. Ikiashiria matumizi ya mbinu za kilimo cha kisasa zinazolenga kuongeza uzalishaji na kupata mazao bora yenye ubora wa juu.

Shamba kubwa limezungushiwa kwa uzio wa miti na senyenge, ndani yake kumepandwa mazao mbalimbali kwenye matuta tofauti pia shambani hapo kunafanyika kilimo cha umwagiliaji kwa kutumia mabomba kuhakikisha mimea hupata maji kwa ufanisi na mavuno yanakuwa mengi.

Katika uwanja mkubwa wa kilimo trekta nyekundu lililokuwa likikata nyasi kwa kasi, huku lingine la bluu likiwa limeegeshwa pembeni. Na watu wachache wakiwa wamesimama kandokando ya eneo hilo wakifuatilia kwa makini shughuli inayoendelea kwa msaada wa mashine hizo za kisasa.

Mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri na imestawi kikamilifu kwa msaada wa mashine za kisasa, zinazotumika bustanini ambazo husaidia katika kupanda na kukuza mazao kwa ufanisi, hivyo kuongeza uzalishaji na kupunguza kazi ngumu za mikono.

Katikati ya shamba, mkulima aliyevaa suruali na mabuti ya shambani, anatumia mashine za kisasa, huku mimea ikiwa imepandwa vizuri pembeni. Kifaa kinachomsaidia kufanya kazi kwa haraka na rahisi, pia kupunguza mzigo wa kazi, hivyo kumsaidia kupata mazao mazuri kwa muda mfupi.

Katikati ya shamba kubwa, mkulima anafanya kazi ya kulima kwa kutumia trekta la rangi yakijani. Mashine hiyo humsaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi, ikimuwezesha kulima sehemu kubwa kwa muda mfupi zaidi kuliko kwa mkono, kwa hiyo kuongeza uzalishaji na kupunguza msongo wa kazi shambani.

Mkulima yupo katikati ya shamba lake akiendesha trekta jekundu, mashine inayomsaidia kurahisisha kazi badala ya kulima kwa jembe la mkono kwa urahisi na kwa ufanisi, teknolojia inayomuwezesha kuongeza uzalishaji na kuokoa muda mwingi.

Katikati ya shamba kubwa lenye rutuba mazao yanaonekana kustawi na kushamiri kwa hali ya kuvutia ikiwa ni ishara dhahiri ya matumizi ya kilimo cha kisasa kinachotegemea mitambo maalum ya kupanda na kumwagilia mmea kwa ufanisi mkubwa.

Wakulima wawili wakiwa shambani wakiendesha trekta kwa makini, wakifanya kazi mbalimbali za kutayarisha na kuandaa shamba; wakishirikana kuhakikisha kila sehemu inafanyiwa kazi kwa ufanisi na kwa wakati.

Katikati ya shamba kuna mashine kubwa yenye rangi nyekundu na meno makali, inayotumika kutayarisha udongo. Kwa kutumia nguvu na usahihi, hutoboa na kusawazisha arshi kwa ajili ya kilimo, ikirahisisha kazi na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Mashine ya kisasa ya kupanda mbegu yenye matairi imara na muonekano wa kuvutia wa rangi nyekundu na nyeupe, inafanya kazi shambani kwa usahihi mkubwa. Ikipanda mbegu kwa ufanisi jambo linalosaidia kuokoa muda, kuongeza uzalishaji, na kupunguza uchovu kwa mkulima.

Samaki wenye rangi tofauti, wakiwa kwenye chombo maalumu chenye maji safi na virutubisho vinavyowezesha kukua vizuri, huweza kutumika kwa madhumuni mbalimbali kama vile chakula cha familia na biashara.

Kwenye mabwawa au matanki maalumu, viumbe vya majini kama samaki hulelewa kwa uangalifu ili kupata chakula bora, kuongeza kipato, na kuboresha maisha ya jamii, kwa njia endelevu na pato la taifa.

Samaki wanaogelea ndani ya makaro yaliyotengenezwa kwa saruji huku mabomba maalumu yakisambaza maji ingawa yakiwa yamemchafuka kidogo pembeni vibakuli venye mimea iliyostawi kwa kutumia maji hayo vinaonyesha uhusiano wa kipekee kati ya ufugaji wa samaki na kilimo cha maji endelevu.

Katikati ya shamba mazao yameanza kukauka na tayari kwa kuvunwa. Mimea inaendelea vizuri na inatoa mavuno Bora, mahindi hayo yatatumika kama chakula cha familia, huku yakihifadhiwa kwa matumizi ya badae. Pia wakulima wanatarajia mavuno hayo yatawasaidia kuimarisha lishe za familia zao na pia kutoa sehemu ya akiba kwa kipindi cha njaa.

Mazao mbalimbali ya chakula , kama mahindi, maharage, njugu mawe, kunde, na choroko, yamepangwa sokoni kwa uangalifu, yakiuzwa kwa bei tofauti kulingana na aina na ubora wake, ili kukidhi mahitaji ya wanunuzi wa kila siku.

Katikati ya msitu mkubwa uliojaa miti mirefu ya kijani, kuna ngazi zinazoshuka taratibu kuelekea bonde tulivu. Na nje ya mlango wa pango la ajabu, amesimama mwanaume aliyevaa fulana ya mistari ya bluu na nyeusi ambaye ni mtalii, akipunga mkono kwa furaha huku akivutiwa na uzuri na mazingira yaliyomzunguka.

Kilimo cha kisasa cha kutumia vyombo maalumu kupandia mimea bila kutumia udongo, ambapo badala yake kutumia maji yaliyochanganywa na virutubisho muhimu ili kusaidia mazao kukua vizuri na kwa haraka katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Katika mfumo wa kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, mimea imepandwa kwenye maboksi maalumu bila kutumia udongo. Huku ikipatiwa virutubisho muhimu kupitia maji yaliyosambazwa kwa kutumia bomba la mpira. Mbinu ambayo hutoa fursa ya kuzalisha mazao safi katika maeneo madogo kwa ufanisi mkubwa na kwa kipindi kifupi.

Mimea imepandwa kwenye vyombo maaalumu vilivyoundwa kwa ustadi, na imekua kwa afya njema kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa bila udongo, ambapo maji yanayochanganywa na viritubisho muhimu hupitishwa moja kwa moja kwenye mizizi, hivyo kuwezasha kustawi vizuri bila uwepo wa ardhi ya kawaida.

Mimea imepandwa kwenye vyombo maalumu vyenye matundu ya kupitisha maji yaliyochanganywa na virutubisho muhimu. Njia hii ya kisasa husaidia mazao kukua bila kutumia udongo, ikichochea ukuaji wa haraka na mavuno bora.

Mimea imeoteshwa kwenye chombo maalumu chenye mvuto wa kipekee bila kutumia udongo, bali kwa kutumia maji yaliyojaa virutubisho muhimu. Njia hii ya kisasa huwezesha ukuaji wa haraka, safi na wenye afya katika mazingira yaliyothibitiwa.

Eneo kubwa limepandwa mimea kwa kutumia magoma ya madawa ya umeme ambapo virutubisho vinatolewa moja kwa moja kupitia maji. Kilimo hiki cha kisasa kinasaidia mazao kukua wa haraka na kupata lishe bora, hivyo kuongeza uzalishaji wa mavuno kwa ufanisi zaidi.

Mimea imepandwa kwa mpangilio maalumu ndani ya chombo kinachowezesha kupitisha maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi. Mbinu ya kutumia mfumo huu huwezesha ukuaji wa haraka zaidi ikilinganishwa na matumizi ya udongo wa kawaida.

Mkulima amelima mbogamboga kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo ambapo mimea hukuzwa kwenye chombo maalumu chenye maji yaliyochanganywa na virutubisho muhimu ili kupata mavuno bora kwa ajili ya mahitaji ya jamii.

Mimea imepandwa kwenye chombo maalumu kilichouunganishwa na ubao, ndani ya mfumo wa kilimo kisichotumia udongo, ambapo mizizi yake hupata maji ya virutubisho yaliyotengenezwa maalumu ilikuhakikisha ukuaji bora wa mazao.

Wakulima wawili wa kiume wa kwenye bustani ya kisasa wanatunza mimea iliyopandwa kwa ubunifu wa hali ya juu, kwa kutumia maji ya virutubisho badala ya udongo. Mfumo huu unahakikisha mizizi inapata lishe ya kutosha na hivyo kurahisisha ukuaji wa haraka na mazao bora kwa muda mfupi.

Mimea imepandwa ndani ya bomba maalumu kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo, badala yake maji yaliyochanganywa na virutubisho maalumu, hutumika kuotesha mazao hivyo kuwezesha ukuaji wa haraka wenye afya na tija zaidi.

Katika chombo maalum kilichotengenezwa kwa plastiki ngumu mmea hukuwa bila kutumia udongo, mizizi yake ikiwa imezama kwenye maji yenye virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji na hupata hewa ya kutosha, mwanga wa jua pamoja na uangalizi wa karibu ili kuhakikisha ustawi kwa haraka na kutoa mazao bora hata kwenye mazingira yenye nafasi ndogo.

Mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri ndani ya vyombo maalumu vinavyotumia maji yenye virutubisho badala ya udongo. Pia mbinu za kisasa husaidia kukuza ukuaji wa haraka na kupata mazao yenye ubora wa hali ya juu.

Mimea imepandwa kwenye miti iliyokua imesimama imara, iliyopangwa kwa mpangilio maalumu kusaidia ukuaji wake. Wakati huo baadala ya kutumia udongo, hutumia maji yenye virutubisho muhimu ambayo huimarisha afya na kukuza ukuaji kwa njia nzuri.

Mimea iliyokomaa vizuri imepandwa juu ya mbao maalumu, zilizoshikilia mizizi wakati virutubisho vya kimiminika vinapopita. Mbinu ya kutumia mfumo huu badala ya udongo husaidia kurahisisha ukuaji, na kuongeza ubora wa mazao.

Mimea imepandwa kwenye mistari iliyonyooka kwakutumia kilimo cha kisasa, kisichotumia udongo ambacho hutumia maji yenye virutubisho, ili kuhakikisha ukuaji bora na uzalishaji wa mazao ya ubora wa hali ya juu.

Mimea imepandwa kwa mstari mnyoofu ndani ya vyombo maalumu bila kutumia udongo, bali kwa kutumia maji yenye virutubisho vinavyosaidia ukuaji wa haraka, na kuifanya ionekana yenye afya na mvuto mkubwa.

Ufugaji wa kuku wa kisasa waliopo kwenye banda lenye mazingira safi, na taka zilizotandazwa sakafuni. Pia huchangia kuongeza upatikanaji wa protini kwa jamii, huimarisha uchumi wa ufugaji na pia kutoa malighafi kwa viwanda vya kula na madawa ya mifugo.

Mimea imepandwa kwa njia za kitaalamu na inatuzwa kwa njia maalumu ili kuhakikisha inatoa matunda yenye ubora mzuri kwa ajili ya soko la ndani na kimataifa, jambo linalochangia katika maendeleo ya sekta ya viwanda na chakula.

Mazingira ya shamba yaliyolimwa kwenye mistari ya matunda yamekuwa na mafanikio makubwa, huku mazao yakistawi vyema na kuonekana kwa rangi ya kijani kibichi inayovutia. Hali inayoashiria wazi kilimo huku kimefanywa kwa kutumia mashine za kisasa zinazochangia kuongeza uzalishaji, kuboresha ubora na mazao kuleta ufanisi katika sekta ya kilimo cha viwanda.

Katika shamba kubwa wakulima wawili wa kiume na mwanamke mmoja wakikusanya mazao yaliyokomaa na kustawi vyema yaliyolimwa kwa mbinu za kisasa za kilimo, mbinu zilizoongeza idadi ya mazao na kuboresha ukuaji wake na hivyo kuleta mafanikio makubwa katika sekta ya kilimo cha viwanda.

Katika shamba la kisasa lenye tekinolojia ya kitaalamu kabichi zimeota kwa wingi kwa mpangilio bora, zikionesha afya njema kutokana na matumizi sahihi ya virutubisho, maji ya kutosha na mbinu bunifu za uzalishaji tayari kuvunwa kwaajili ya kusambazwa viwandani na kwenye masoko mbalimbali.

Katikati ya bustani pana yenye madhari safi mazao yaliyokomaa yanayo onekana yamepandwa kwenye mistari iliyonyooka chini ya mwanga wa jua asubuhi wa mimea unaashiria matumizi ya mitambo ya umwagiliaji wa kisasa na mimi nakufuatiliaji wa hali ya udongo kwa kutumia teknolojia ishara ya kilimo cha viwanda wa uzalishaji wa hali ya juu

Ufugaji wa kuku wa kisasa unaolenga uzalishaji mkubwa wa kibiashara, kwa kutumia mbinu bora za kisayansi na teknolojia. Pia unazingatia lishe bora, usafi, chanjo, pamoja na udhibiti wa mazingira, kama vile joto na mwanga, ili kuongeza uzalishaji wa mayai au nyama.

Katika banda moja kubwa la ufugaji, vifaranga vingi wa aina mbalimbali wamekusanyika pamoja, pia kukiwa na vyombo maalumu vya chakula na maji, vinavyowahudumia kuhakikisha wanyama hawa wanapata lishe bora, ili waweze kukua kwa haraka.

Katikati ya shamba kubwa la kilimo cha kisasa, mananasi yamesambaa kwa mpangilio mzuri yote yakiwa yamekomaa tayari kwa mavuno, yakionesha uzalishaji mkubwa unaoendeshwa kwa njia ya kitaalamu, kwaajili ya soko la ndani na la nje.

Katika shamba kubwa lililojaa miche ya nyanya, mimea imestawi kwa ufanisi. Matunda yanaonekana kung'aa kwa rangi ya kuvutia yakiwa tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kuwafikia walaji.

Katikati ya shamba kubwa mimea imestawi vizuri, ikivutia kwa ubora na ukubwa wa hali ya juu. Shamba limefunikwa na mahema maalumu yanayotumika kudhibiti hali ya hewa, na kuzuia wadudu, kuhakikisha mazao yanakua kwa ubora wa viwanda. Kupitia mbinu za kisasa za kilimo, husaidia kuongeza uzalishaji kwa kiwango kikubwa.

Katikati ya shamba kubwa lenye mazao mengi, wanawake wawili wanaonekana wakivuna kwa ustadi, huku wakikusanya mavuno hayo, na kuyaweka kwenye vyombo walivyovibeba migongoni mwao. Wakifanya kazi kwa bidii na kwa umakini katika mazingira ya asili.

Katika shamba kubwa la ndizi, kilimo cha viwandani kinaendehswa kwa mpangilio wa kisasa na taratibu madhubuti zinazohakikisha mimea hukua vizuri. Pia wakulima hutumia teknolojia za umwagiliaji pamoja na mbinu bora za usimamizi kuongeza mavuno, na kuhakikisha mazao yana afya njema.

Katika mazingira ya kilimo cha kisasa cha viwandani, watu waliovaa glovs maalumu wanatayarisha mazao kwenye visahani vilivyobuniwa kwa kazi hiyo. Nyanya huwekwa kwa mpangilio makini, kisha kusafirishwa moja kwa moja kupitia mashine za kiteknolojia kwa ajili ya usindikaji na maandalizi ya kusambazwa sokoni.

Katikati ya shamba kubwa la kilimo cha kibiashara, mazao yaliyopevuka yanang'aa kwa mvuto. Kilimo hiki hutegemea mbinu za kisasa na matumizi ya mbolea bora, ambayo huchochea ukuaji wa haraka na kuongeza mavuno kwa wingi.

Katikati ya shamba kubwa, bomba la maji limepangwa kwa mstari madhubuti kati ya mazao yaliyoanza kuchipua. Mfumo wa umwagiliaji unaolenga kutoa unyevu wa kutosha wa mimea kuhakikisha ukuaji bora wa mavuno na faida, huku ikisaidia kuhifadhi rasilimali kwa ufanisi zaidi.

Katika shamba lenye mistari ya mimea mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa kwa ustadi kwa kutumia mabomba meusi yaliyo na vitasa vya kudhibiti mtiririko wa maji, ambapo kila bomba limepangwa kwa usahihi kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hatua inayosaidia kuhifadhi maji, kupunguza uchafuzi wa shamba na kuongeza tija ya kilimo.

Katika shamba lililopandwa mimea chipukizi mkulima akiunganisha mabomba ya umwagiliaji wa matone, ambayo yamesambazwa kwa hospitali kati ya mistari ya mazao mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unasaidia kupunguza upotevu wa maji na kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora.

Katikati ya shamba wakulima wanahakikisha mimea inapata maji ya kutosha, kupitia mabomba ya umwagiiaji yaliyowekwa kwa ustadi. Mirija hiyo inathibitisha vizuri ili kuhakikisha mazao yanayochipua yanapata unyevu wa kutosha, jambo ambalo husaidia mazao kukua kwa afya na kuongeza uzalishaji.

Katikati ya shamba kuna matuta ya mmea yaliyopitishwa mabomba ya umwagiliaji juu yake. Mfumo unawasaidia kusambaza maji kwa urahisi na kwaharaka, kuhakikisha mazao yanapata maji ya kutosha kwa ajili ya ukuaji wake, pia ni muhimu kwa kuongeza uzalishaji.

Mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu na mabuti ya shambani anatembea kwa kujiamini. Huku mikononi akiwa ameshikilia kifaa maalumu cha kumwagilia chenye rangi ya kijani, na mdomo mweusi kikiwa kimejaa maji. Kifaa hicho kinamwezesha kumwagilia mimea yake kwa urahisi na ufanisi mkubwa.

Wakulima wawili wakiwa shambani wamevalia mavazi ya kawaida ya kazi, wakiendelea kumwagilia mimea kwa kutumia mabomba ya maji kwa bidii na umoja, wakihakikisha mazao hayo yanapata unyevu wa kutosha ili kustawi vizuri, na kutoa mavuno mengi yenye ubora.

Mabomba yanayotumika kutoa maji kwa mimea ili kusaidia ukuaji wake, hasa maeneo yenye ukame au mvua kidogo, umwagiliaji huo wa matone pamoja na mifereji kurahisisha utoaji wa maji kwa ufanisi na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Boma la umwagiliaji likiwa limeelekezwa shambani linatoa maji kwa mtiririko wa kudumu, yanatiririka taratibu juu ya udongo na kuenea kwa ufanisi kwenye mashine ya mahindi yaliyopangwa kwa ustadi, majani yake ya king'aa kwa unyevu huku mfumo wa teknolojia ukihakikisha mimea inapata lishe ya kutosha kwa ukuaji wenye afya na mavuno mengi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone mbinu ya kisasa inayosambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mima kupitia mabomba madogo yaliyowekwa ardhini jambo linalosaidia kupunguza upotevu wa maji, kuongeza ufanisi wa kilimo na kuhakikisha mazao yanapata unyevu wa kutosha hata katika maeneo yenye upungufu wa mvua.

Mimea inayoanza kuchipua, hupokea maji kupitia bomba moja lililotobolewa mashimo madogo. Mfumo huo hurahisisha umwagiliaji kwa kuhakikisha unyevu unafika moja kwa moja kwenye mizizi bila kupoteza rasilimali wala kutumia nguvu nyingi.

Eneo la tambarare katikati kukiwa wazi pembeni kukiwa na miti iliyoachana, pamoja na nyasi zilizoshikamana, pia na udongo unaoonyesha unyevu, ikiashiria mvua ilionyesha siku chache zilizopita na hivyo kufanya mazingira yawe yenye uhai, na yenye unyevu mdogo chini ya miti hiyo.

Katika mandhari ya kuvutia yenye vimilima vya mawe na uoto wa asili uliochanua kwa utulivu. Majani mepesi yakitikisika kwa upepo mwanana, yakieleza mvuto wa ardhi inaogusa anga kwa miaka mingi, yenye utulivu na uzuri unaovutia roho ya usafiri au utafiti.

Eneo la tambarare lina mto mkubwa katikati, likizungukwa na miti yenye majani mengi yanayoongeza mvuto wa mandhari na kutoa kivuli cha asili, pia kukiwa na wanyama kama pundamilia wakiwa wanakula majani kwa utulivu, wakionesha uzuri wa mazingira yenye utulivu na uhai.

Eneo pana la tambarale linaloonekana kuvutia kwa upekee wake, katikati likiwa na mto mkubwa unaotiririka kwa utulivu huku maji yake yaking'aa chini ya mwanga wa jua, kando ya mto huo kukiwa na miti mirefu na mifupi inayoota mafungu mafungu ikitengeneza vivuli vya kupumzikia wanyamapori na ndege wa porini wanaoruka kwa furaha.

Majani mengi yamesongamana, baadhi yakiwa ya kijani kibichi huku mengine yakiwa ya rangi ya kahawia ikionyesha kukauka, katika mandhari hiyo vijimilima vidogo vimeipamba mazingira na kuongeza mvuto wa asili.

Eneo la tambarare linaloonekana na uzuri wa pekee, likiwa limefunikwa na kijani kibichi, miti iliyotawanyika kwa nafasi nzuri ikiongeza mvuto, huku mawingu mazito yakitanda angani kwa utulivu yakitoa dalili wazi za mvua inayotarajia kunyesha muda si mrefu.

Eneo la tambarare lina miti iliyoachana kwa mafungu, katikati kukiwa na maji yaliyotuama yanayochangia uzuri wa mandhari. Anga linafunikwa na wingu jeupe linalong'aa, ishara ya kuwa jua linamulika kutoka mbali likitoa mwangaza laini unaochangia hali ya utulivu na ya kupendeza katika mazingira hayo .

Katika tambalale yenye utulivu, miti ya kijani kibichi huonekana kwa ufahari, ikiambatana na muonekano wa kuvutia wa mazingira asilia. Mbali kidogo, mlima wenye umbo la kipekee ukichomoza taratibu kuelekea juu, ukigusa anga yenye rangi ya bluu iliyochanganyika na mawingu meupe, yakitoa hisia ya ramani na mshangao mzuri wa dunia.

Eneo tambarare lenye muinuko wa wastani, limepambwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi ishara ya mvua za kutosha, angani kumetanda mawingu mazito yakionyesha mvua inaendelea kunyesha, huku jua likichomoza kwa nadra.

Tambarare lenye mandhari ya kuvutia imepambwa na miti ya kijani iliyokusanyika upande mmoja, pamoja na mfereji wa maji uliopita katikati ukiambatana na milima ya mbali huku angani mawingu meupe yanang'aa yakionyesha uwepo wa mwaka wa jua.

Eneo tambarare limefunikwa na uoto wa kijani, miti iliyopandwa kwa nafasi ikitoa muonekano wa asili, kwa mbali milima inaonekana wazi huku anga likiwa limefunikwa na mawingu meupe yanayong'aa, ishara ya mwanga wa jua ulio jificha.

Eneo tambarare lililokuwa na vijimilima na mabonde madogo yanayopishana kwa namna ya kuvutia. Miti michache iliyokuwa inaota kwa kupishana huku mingine ikiwa imekusanyika ndani ya bonde, kuifanya mandhari ionekane tulivu na ya kupendeza.

Katika mandhari nzuri ya kuvutia iliopambwa na mijimilima iliofunikwa na maua ya kupendeza, anga linang'aa kwa mawingu ya bluu yanayoipa sehemu hio uzuri wa asili unaovutia macho na roho.

Eneo la tambarare limepambwa na miti michache, huku likigubikwa na mawingu meupe, ikiashiria kuwepo kwa jua. Hali hii huzindua muangaza, unaotia uhai nyasi zilizo kauka.

Eneo la tambarare limepambwa na uoto wa asili likizungukwa na vijimilima vifupi vinavyoongeza uzuri wa mandhari hiyo ya kuvutia. Anga imetanda na wingu jeupe ishara ya uwepo wa vipindi vichache vya jua vinavyochomoza taratibu, na kuipa sehemu hiyo muonekano wa utulivu wa kipekee.

Mifugo ikiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa mbao imara, mbuzi wananaonekana wakila kwa utulivu kwenye sehemu maalum ya kulishia chakula iliyo chongwa kwa ustadi. Pia kukiwa na vyombo vya kuwekea maji. Mazingira yanayoonyesha usafi, utaratibu na mbinu bora za ufugaji wa kisasa, zinazohakikisha mifugo inapata lishe bora na huduma stahiki, hali inayochangia ustawi wa uzalishaji wa mifugo kwa kiwango cha hali ya juu.

Mifugo ikiwa kwenye zizi lililojengwa kwa miti na kuezekwa kwa bati, hupata chakula kupitia majani yanayotafutwa kwa makini. Wanyama hawa wanatoa maziwa safi na ya kutosha ambayo hutmika katika familia pamoja na kuuzwa ili kupata kipato jambo linalowasaidia wafugaji kuboresha maisha yao kwa njia endelevu.

Mfugaji amesimama ndani ya zizi lililozungushiwa uzio mabati na kuezekwa juu kwa ajili ya kulinda mifugo, akiwa anawalisha mbuzi wake majani mabichi, wanyama wamefungwa ndani ya boma lililotengenezwa kwa mbao, wanaonekana wenye afya na utulivu, kwa umakini na bidii mfugaji anahakikisha kila mnyama anapata chakula cha kutosha huku mazingira yakiwa safi na yaliyopangwa vizuri kwa ufugaji wa kisasa.

Kwenye zizi kubwa lililozungushiwa na uzio wa miti wanyama kama mbuzi na kondoo wamewekwa kwaumakini, eneo hili limeandaliwa kwa ajili ya ufugaji wa kisasa linalotoa mazingira bora kwa mifugo kustawi na kukua vizuri kupitia mfumo huu unahakikisha usalama wa wanyama pamoja na uangalizi wa afya yao kwa ajili ya uzalishaji mzuri.

Kupeleka mifugo malishoni aina ya mbuzi husaidia kuwapatia lishe asilia, kuboresha afya yao, kupunguza gharama za chakula na kuwezesha malisho kurejea kwa kasi kwa matumizi ya baadae. Pia hutupatia nyama kama chakula, maziwa au kipato.

Wakulima wawili wamevaa suti za ulinzi za rangi nyeupe nyepesi, wakiwa wanachunguza mizinga ya nyuki katika apiari. Mmoja akiwa anatoa fremu yenye asali, huku mwingine akitumia moshi kutuliza nyuki kabla ya kuvuna.

Kampuni ya "SIMLAW SEEDS" huzalisha mbegu bora za spinachi zinazofungashwa kwenye pakiti maalumu yenye rangi ya kijani na njano, ikiwa na muonekano wa kuvutia, kwenye kifungashio pia kukiwa na maelezo jinsi ya kutumia mbegu hizo na namna bora ya kupanda.

Katika duka la pembejeo za kilimo, bidhaa mbalimbali kama mbegu za mazao zilikuwa zimepangwa vizuri ndani ya viroba. Kila mmoja ikiwa na lebo iliyoandikwa bei juu yake. Mpangilio huu ulilenga kumrahisishia mteja kufanya uchaguzi wa haraka bila usumbufu.

Wakulima wanaume wakiwa kwenye bustani yenye vitalu mbalimbali, wanafanya kazi ya kuotesha mimea kwa uangalifu mkubwa. Wanahakikisha mbegu zinapandwa kwa njia bora, ili ziweze kuchipua vizuri na kuzalisha mazao yenye ubora. Kazi hiyo ni muhimu katika kuhakikisha kilimo kinakua na mavuno mazuri na kuleta mafanikio kwa wakulima.

Katikati ya shamba kubwa mbegu zimepandwa kwa mpangilio wa kuvutia, zikiwa zimenyooka kwa mistari sawia inayopendeza machoni. Mimea imeanza kuchomoza ardhini kwa rangi kijani kibichi ishara ya ukuaji mzuri, huku ardhi ikiwa na unyevu wa kutosha unaochochea ustawi wa mazao hayo kwa kasi na afya na kuonesha matumaini ya mavuno bora siku zijazo.

Mbegu za aina mbali mbali zipo kwenye vyombo maalum zimepangwa kwa mpangilio wa kipekee ili kurahisisha ukuaji wake. Mfumo huu unasaidia kuhakikisha kila mmea unapata mazingira bora ya kukua na kustawi kwa ufanisi.

Mbegu za aina ya kabichi ni bora na zimechaguliwa kwa uangalifu kwa ajili ya kilimo cha kisasa, zinasaidia kuimarisha uzalishaji na kuhakikisha mavuno yenye mafanikio, hutumia bidhaa za isidini, hatua muhimu kwa wakulima wanaotaka kuongeza mafanikio na kupata kipato endelevu.

Kwenye ardhi yenye rutuba nyingi mbegu zimepandwa kwa mpangilio maalumu, na sasa zimeanza kuchipua kwa muonekano wa kijani kibichi. Ukuaji huu wa awali unaashiria mavuno mengi, yakionyesha matumaini ya mazao ya kiwango cha juu na chenye ubora.

Mbegu za Kampuni ya “ Starke Ayres” zimepangwa kwenye henga dukani kwa mpangilio maalum ili kuwasaidia wakulima kuziona kwa urahisi na kufanya uchaguzi wa haraka kulingana na mahitaji yao.

Mbegu ya tikitimaji kampuni ya Siofi imehifadhiwa kwenye kifungashio maalumu yenye uzito wa kilo tano tayari kusafirishwa kwenda sokoni huku maelezo ya matumizi na taarifa muhimu kuhusu zao hilo yakiwa yamechapishwa kwenye patki ili kumsaidia Mkulima kuitumia kwa usahihi kwa matokeo bora.

Mbegu ya "CHERRISHBERRY" zilizopo kwenye kifungashio maalumu kutoka kampuni ya SIMLAW SEED ni bora, na zinapandwa kwa urahisi katika bustani au mashamba madogo, hukua kwa haraka na huzaa mizizi yenye rangi nyekundu inayo vutia pamoja na ladha nzuri.

Mbegu za mimea zimeanza kuchipua kwa uhai mpya, zikiwa zimeoteshwa kwa uangalifu kwenye vikopo vilivopangwa kwa mpangilio mzuri. Mandhari hiyo huonyesha hatua ya awali ya ukuaji, ikiwa ni ishara ya matumaini na uzalishaji wa kesho.

Mbegu za kampuni ya "LOYAL SEED" zinapatikana katika vifungashio maalumu, zilizoandaliwa kwa uangalifu ikiwa na maelezo muhimu kuhusu upandaji, nafasi kati ya mmea pamoja na mbinu sahihi za kutunza kwa mavuno bora.

Mbwa anakula chakula ndani ya kibanda kilichotengenezwa kwa mbao ngumu, chenye paa lililoezekwa kwa ustadi, ili kumkinga dhidi ya mvua au jua na kumuwezesha kula kwa utulivu bila usumbufu kutoka nje.

Katikati ya mbuga ya wanyama yenye mandhari mchanganyiko wa nyasi zilizokauka na majani ya kijani kibichi yaliyosalia baada ya mvua chake. Pundamilia anapita kwa utulivu huku miguu yake ikigusa ardhi kwa mwendo wa upole. Mandhari inayoangaza chini ya mwanga wa jua la asubuhi likionyesha uzuri wa maisha ya wanyamapori.

Katika moja wapo ya matembezi ya kuona wanyama pori, wageni walipata fursa adimu, walipomuona mnyama akivuka mbele yao kwa utulivu wa ajabu, huku mmoja wao akiwa na bahati ya kipekee ya kumkaribia na kumgusa kwa upole.

Watalii wakiwa kwenye kituo cha kulea wanyama, walifika karibu na twiga waliokuwa kwenye uzio wa wazi wakawapa chakula kwa mikono yao, wengine wakawashika shingoni kwa upole huku wakitabasanu na kuwapiga picha kwa kutumia kamera zao, ili kuweka kumbukumbu.

Swala akiwa katikati ya pori anakula majani kwa utulivu, anapembe ndefu zenye mvuto wa kipekee na rangi nzuri inayomfanya awe kivutio cha asili kwa watalii, akionyesha uzuri na nguvu ya wanyamapori.